Hapa ni hospitalini ambapo tunamwona daktari. Daktari ameweza kuvalia glovu za rangi nyeupe naye kuna mgonjwa kando ambaye ameketi kwenye kiti cha bluu daktari naye anaendelea kumng'oa meno.

Hawa ni watoaji wa huduma za afya ambao wamevalia nguo za rangi ya manjano, na pia wamemshika mtoto ili kumpa dawa na kando yake kuna mama ambaye amesubiri mtoto huyo.

Hapa ni hospitalini ambapo tunawaona madaktari wawili wa meno ambao wamevalia glovu za rangi nyeupe, na wamemzunguka mgonjwa mmoja na wanaendelea kumwangalia na kumtoa meno.

Hapa ni hospitalini, kwenye chumba cha upasuaji, ambapo tunawaona madaktari wawili ambao wamevalia kofia za rangi ya bluu wameza kumzunguka mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda cheupe.